Mtambo mkubwa ambao upo katikati ya nguzo una nyaya nyingi sana, zinazosambaza umeme kwenye maeneo tofautitofauti, kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Pembeni kuna makazi ya watu.

Mtambo mkubwa wa kusambaza umeme sehemu tofautitofauti, mfano bandarini, kwenye taasisi, na vituo vya mafuta, pembeni kukiwa na magari mengi ya kusafirisha bidhaa. Kuna watu wengi pia pamoja na makontena mengi.

Nguzo yenye nyaya zinazosambaza umeme maeneo tofautitofauti; majumbani, kwenye kampuni au mataasisi kwa ajili ya shughuli mbalimbali.

Nguzo mbili zenye mtambo wenye nyaya nyingi, zinazosafirisha umeme kwenye makazi ya watu, taasisi, au makampuni, kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Pembeni kuna jengo kubwa la ghorofa lenye vyumba vingi.

Nguzo mbili zimesimikwa, zimefungwa mtambo unaozalisha umeme, kuna nyaya nyingi zinazosafirisha huduma hiyo sehemu mbalimbali, pembeni kuna ghorofa yenye vyumba vingi.

Nguzo mbili katikati kuna mtambo mkubwa wenye nyaya nyingi za umeme, zinazosafirisha huduma hiyo sehemu mbalimbali. Inaweza kuwa majumbani au kwenye taasisi za watu.

Nguzo nyingi zenye nyaya zinazosambaza umeme kwenye maeneo mbalimbali. Kuna makazi ya watu, miti mingi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri.

Nguzo yenye nyaya nyingi zinazosambaza umeme maeneo tofauti tofauti hasa vijijini zikiwa zimepita katika shamba la mahindi lenye miti mingi ukielekea kwenye makazi ya watu .

Nguzo ndefu zenye nyaya, zinazosambaza umeme sehemu mbalimbali, mfano majumbani au kwenye kampuni. Pembeni kuna miti mingi, huku kukiwa na makazi ya watu.

Mtambo mkubwa unaozalisha umeme na kusafirisha sehemu tofauti tofauti kwa matumizi mbalimbali, kuna taa zilizofungwa kwenye vyuma zilizotumika kama uzio kwenye daraja.

Alama ya barabarani inayowatahadharisha madereva wa vyombo vya moto kupunguza mwendo, kwani kuna watoto wa shule wanavuka. Eneo hilo lina miti na nguzo yenye nyaya za umeme.

Alama ya barabarani ambayo ipo pembeni ya mti ikimaanisha "Usipaki gari hapa". Pembeni, kuna uzio uliotengenezwa vizuri kwa maua pamoja na ukuta.

Alama za barabarani huku taa ya kijani ikiwa imewaka ikiashiria watu wavuke wanaotembea kwa miguu, eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Alama ya barabarani yenye rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu, inayomaanisha hairuhusiwi kuegesha magari mahala hapa, iko pembeni ya miti mirefu na jengo kubwa lenye maua yaliyopangiliwa vizuri, na kupendezesha sehemu hiyo.

Taa za barabarani zinazoruhusu watu kupita, magari kusimama pamoja na kujitayarisha zimefungwa, huku nyekundu imewaka ikiashiria hatari.

Barabara ndefu ya lami, yenye watu wengi wakiwa katikati na wengine pembeni. Kuna magari mengi ya aina tofautitofauti, yanayotumika katika usafiri na usafirishaji. Ina miti mirefu na majengo.

Watu wawili wakiwa kwenye pikipiki, wakisafiri katika barabara ya vumbi. Pembeni yao kuna nyasi na nyumba nyingi za makazi ya watu.

Ujenzi wa barabara ukiwa unaendelea ili kurahisisha usafirishaji wa mazao, bidhaa pamoja na abiria. Kuna magari yanayotumika katika utengenezaji, huku wafanyakazi wengi wakiendelea kufanya kazi mbalimbali .

Barabara ndefu na kubwa yenye magari mengi ya aina tofautitofauti, huku abiria wengi wakiwa wamesimama pembezoni wakisubiria usafiri. Eneo hilo limezungukwa na nyumba nyingi za makazi ya watu.

Magari yakiwa kwenye barabara ya lami ya kisafirisha abiria, mizigo na bidhaa mbalimbali ,pembezoni kuna watembea kwa miguu kuna uzio mrefu uliotengenezwa kwa matofali ,eneo hilo lina maghorofa mengi.

Mwanaume mmoja akiwa ameweka nyasi kwenye magunia akiwa anataka kuzifunga kwenye pikipiki iliyopakiwa pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kusafirisha kupelekea mifugo kama ng'ombe na mbuzi

Wataalamu waliovaa reflekta wakiwa wanatengeneza barabara kwa ajili ya usafiri na usafirishaji. Kuna gari kubwa lenye rangi nyeupe, nguzo yenye nyaya za umeme, pamoja na makazi ya watu.

Uchafu mwingi umekusanywa na kuwekwa kwenye mifuko maalumu ya nailoni ili usiendelee kuzagaa na kuchafua mazingira, ili ukateketezwe. Pembeni kuna geti pamoja na tenki.

Watu wengi waliovaa nguo za kufanana, wamekusanyika kwenye eneo lenye uchafu mwingi, wakiwa wanauzoa na kuupakia kwenye gari la taka, ili ukateketezwe usiendelee kuchafua mazingira.

Gari kubwa likiwa na taka nyingi zilizokusanywa kutoka sehemu mbalimbali, kuna watu waliovaa mavazi maalumu ya kuzolea taka, wakiwa juu ya gari wakienda kuteketeza uchafu huo, pembeni kuna maduka yenye bidhaa tofauti tofauti.

Uchafu mwingi umekusanywa kutoka sehemu mbalimbali kwenye mazingira na kuwekwa kwenye kifaa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi, ili ukateketezwe usiendelee kuchafua mazingira. Pembeni kidogo kuna jengo.

Watu wengi wamesimama kwenye eneo lenye miti mingi iliyopandwa kwa mstari, huku msichana mmoja akiwa ameshika mfagio mrefu akifanya usafi kwenye mazingira.

Kikapu kinachotumika katika mchakato wa ukusanyaji na utupaji wa taka, hasa za maofisini na majumbani. Kwa lengo la kupunguza madhara ya uchafuzi wa mazingira.

Taka zimekusanywa kutoka kwenye mazingira mbalimbali na kuwekwa kwenye vifaa maalumu kama majaba na mfuko mkubwa wa nailoni, kwa ajili ya kuteketezwa ili zisiendelee kuchafua mazingira.

Watu wengi wa jinsia ya kiume wakiwa wanakusanya uchafu. Wamevaa glovzi huku wameshika vifaa vya kuzolea uchafu kama: mfagio na koleo, wakiwa wanaweka kwenye mfuko maalum. Pembeni yao kuna nyumba.

Watu wengi wakiwa wamevaa mavazi maalumu, wakiwa na vifaa kama majembe, wakizoa uchafu na kuweka kwenye toroli ili waupakie kwenye gari la taka. Lengo ni kuzuia uchafuzi wa mazingira. Eneo hili ni la makazi kwani kuna nyumba na nguzo za umeme.

Vifaa vya kuwekea uchafu, vilivyopangiliwa vizuri pembezoni mwa nyumba, vikiwa na takataka zilizokusanywa kutoka sehemu tofautitofauti katika mazingira, na kurundikwa eneo moja ili zikateketezwe.

Uchafu mwingi umekusanywa, kutoka kwenye mazingira, na kurundikwa sehemu ya wazi, iliyotengwa kwa ajili ya kuteketezwa. Eneo hilo kuna mbuzi wakila majani, nguzo yenye tangazo, pamoja na makazi ya watu.

Watu wengi wakiwa wanakusanya na kupakia uchafu kwenye gari la taka kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuteketezwa. Pembeni yao kuna makazi ya watu.

Gari kubwa la kubebea takataka limesimama, huku watu waliovaa mavazi maalumu wakiendelea kukusanya na kupakia uchafu. Eneo hilo lina miti mingi na makazi ya watu.

Mapipa madogo yenye rangi ya njano yamepangiliwa vizuri kwa mstari hutumika kuhifadhia taka zinazotoka sehemu tofauti tofauti yamezungukwa na miti mingi inayotunzwa vizuri.

Uchafu mwingi wa chupa, gilasi na vijiko vya plastiki umekusanywa vizuri baada ya kutumika kwenye eneo maalumu ili isiendelee kuchafua mazingira kwa lengo la kuteketezwa.

Gari kubwa la rangi ya kijani la kuwekea taka mbalimbali zinazotoka sehemu tofauti tofauti, katika mazingira na kuzipeleka jalalani kwa ajili ya kuteketezwa, limezungukwa na miti mingi.

Watu wengi wakifanya usafi wa mazingira kwenye mtaro, wameshika vifaa vya kuzolea uchafu kama koleo, na kuurundika pembeni ya barabara ili gari lataka lije kubeba, pembeni kuna nyumba nyingi za kufanyia biashara.

Taka nyingi za aina tofautitofauti, zimekusanywa kutoka kwenye mazingira ili zisiendelee kuchafua, na kupakiwa kwenye magunia makubwa, kisha zikawekwa sehemu maalumu; ili zikateketezwe au zipelekwe kiwandani, kwa ajili ya kufanyiwa urejelezaji.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina watu ndani, waliokaa wakichambua na kukusanya taka ambazo hazitakiwi kwenye mazingira, na nyingine wakiweka kwenye mifuko maalumu ili zikateketezwe au zikafanyiwe urejelezaji.

Watu wengi wakiwa jalalani wana vifaa maalum wakipanga takataka vizuri zilizomwagwa na magari kwa ajili ya kuteketezwa .

Mtambo mkubwa wa kutoa huduma ya maji, kwa watu binafsi au taasisi ukiwa na sehemu ya usomaji wa mita. Una mabomba mengi yanayosambaza. Pembeni kuna nyumba na nguo zilizoanikwa kwenye kamba.

Bomba kubwa zinazosambaza maji maeneo tofauti tofauti zimepita juu ya mtaro, eneo hilo limezungukwa na uzio wa senyenge, pembeni kuna majani pamoja na mawe.